Duka la rejareja, hutumika sana sana na duka iliyo na vioo, ili kuwawezesha wanunuzi, kuangalia bidhaa, kila wanapopita.

Vitambulisho vya bei vimeandikwa kwa rangi inayoonekana ili mnunuzi anapotembea na kuchagua aweze kuviona.

Watu wamejaa kwenye duka la rejareja, huku wakitafuta chaguo lao la nguo, viatu na kadhalika. Vitu hivi huuzwa kwa bei nafuu.

Duka ndogo inayoshughulika na mavazi ya mtindo. Ni kampuni ndogo ambayo hutoa huduma maalum au bidhaa. Ni duka la rejareja.

Viatu vya watoto wachanga, waume kwa wake, vimepangwa kwenye utaratibu mno. Viatu hivi pia ni vya bei nafuu.

Kando na vipuli, mikufu, na mapambo kadha wa kadha, nguo ,suti, viatu na kadhalika, pia huuzwa kwenye duka la rejareja.

Vipuli, mikufu, begi, kofia na vifaa vinginevyo kama vile leso pia huuzwa kwenye duka la rejareja.

Suruali za wanaume zimepangwa kwenye ubunifu na utaratifu mkubwa huku koti zikiwa zimepangwa kwenye rafu katika duka la rejareja.

Katika duka la rejareja unapata vyumba vya kufaa. Vyumba hivi huwasaidia watu kupima nguo zao kabla ya kununua.

Duka la rejareja limepangwa kwa njia la kupendeza mno ili mnunuzi anapokuja aweze kupata chaguo lake vizuri.

Shati tofauti tofauti zingine zikiwa za mistari na zingine zikiwa ya rangi ya machungwa zimepangwa kwenye rafu kwa utaratibu mno.

Shati zimepangwa kwa utaratibu mno huku zingine zikiwa zimekunjwa sahihi. Hii inasaidia mnunuzi anapotafuta bidhaa anayotaka.

Mkufu, vipuli, begi, nguo tofauti tofauti vikiwa vya wanaume, wanawake na watoto pia huuzwa kwenye duka la rejareja.

Nguo zimepangwa kwa njia ya utaratibu, sweta, viatu na kadhalika. Vifaa vingine ambazo huuzwa kwenye duka la rejareja ni kama vile mapambo.

Shati zenye mistari mistari, zikiwa na kola zimepangwa vizuri kwenye rafu huku nguo zengine tofauti zikiwa zimekunjwa kwa utaratibu.

Duka la rejareja, ni duka inayohusiana na kuuza bidhaa kadha wa kadha na kwa bei nafuu, kwa wanunuzi, kutoka sehemu zote.

Mishipi zilizotengenezwa kwa kutumia bidhaa mbalimbali ambayo inapendeza mno pia huuzwa kwenye duka la rejareja.

Begi zinazopendeza, leso, mikufu, vipuli na bidhaa vingine kadha wa kadha ,vimepangwa kwenye utaratibu mno.

Kando na mikufu, vipuli, na mapambo aina mbalimbali, begi tofauti tofauti na zinazopendeza pia huuzwa kwenye duka la rejareja.

Duka la nguo na urembo umefunguliwa maeneo mingi nchini. Inasaidia watu wengi kwa kuwa watu wanaweza kununua bidhaa mitandaoni na pia kwa bei nafuu.

Hili ni duka la rejareja ambalo hujishughulisha na nguo za mtindo wa hali ya juu au vifaa vingine kama vile mikoba kidani au mkufu, tuna vipuli au herini.

Hizi ni duka zinazo uza aina mbalimbali ya bidhaa. Ni duka la nguo na pia urembo. Unapata nguo za wanawake na watoto, wanaume pia unaweza pata vifuli, mikufu na aina vingine vya urembo.

Magari tofauti tofauti, zimepanga foleni, kwenye maduka ya magari. Magari haya yana rangi tofauti tofauti kama vile rangi ya samawati, nyekundu na kadhalika.

Maduka ya magari huuza magari kadha wa kadha ili mnunuzi anapokuja kununua aweze kupata chaguo lake.

Kabla ya magari kuuzwa, maduka za magari huhakikisha kuwa magari ziko katika hali sawa na haiwezi kufanya ajali.

Gari nyeupe lililotegenezwa kwa ubunifu sahihi limeegeshwa barabarani huku ikiwa na vioo vya upande vya kumuwezesha dereva kuona nyuma.

Mnunuzi anasalimiana na muuazji huku akiwa na furaha mno sababu ya huduma alizopewa kwenye maduka ya magari.

Maduka za magari yana magari makubwa makubwa yanayotumika kusafirisha magari ndogo ndogo kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Gari zimetengenezwa kwa muundo unaopendeza. Muundo huo utamsaidia dereva kwa njia lolote lile na anaposafiri.

Muuzaji anawaelezea wanunuzi magari tofauti tofauti ambayo wanauza kwenye duka lao na uzuri wao.

Muuzaji anawasiliana na wanununuzi huku akiwapa huduma zinazotosha na kuwaeleza jinsi ya kutunza gari lao.

Magari tofautitofauti, huuzwa kwenye maduka ya magari. Vingine vikitumika na watu binafsi, zingine zikiwa za usafiri wa umma.

Mnunuzi na muuzaji, wananong'onezeana huku muuzaji akimwelezea aina mbalimbali ya magari na uzuri wao katika duka.

Gari lenye rangi ya kijivu, imeegezwa kwenye kituo cha petroli. Gari hili, limetengezwa kwa muundo mzuri sana.

Gari lenye kabati mbili, limetengezwa kwa njia ya ubunifu mno. Gari la aina hii, imetengenezwa kwa njia, ambayo haiwezi kufanya ajali kwa urahisi.

Gari lenye rangi ya samawati, ilitengenezwa kwa ubunifu mno na limefanya kazi kwa muda mrefu bila kuharibika.

Maduka za magari huuza magari tofauti tofauti kulingana na chaguo la mnunuzi katika eneo lolote.

Muuzaji anamwelezea mnunuzi, jinsi gari lilivyounda ,uzuri wake na kuhakikisha kuwa liko vizuri anavyotaka.

Gari lenye magurudumu tatu iliyopakwa rangi nyekundu na manjano inatumika katika usafiri wa umma jijini.

Gari nyeupe lililotengenezwa kwa ubunifu mno na magurudumu yanayo dumu, imeegezwa barabarani huku ikiwa na taa za kutosha.

Gari la aina ya van iliyo na rangi nyeupe, madirisha meusi na vioo vya upande imetengezwa kwa ubunifu mno.

Gari limeundwa kwa muundo unaofaa, huku imewekwa vifaa vinavyohitajika, ili dereva asiweze kuwa na shida lolote.

Maduka za magari pia huhakikisha kuwa huduma zao zimeafikia matarajio ya mnunuzi. Kwa mfano, wanaweka nafasi ya kuwekea bidhaa upande wa nyuma.

Gari aina la Van iliyo na rangi nyeupe, madirisha yakiwa meusi na magurudumu yanayodumu husafiri eneo mbalimbali.

Gari lenye rangi nyeusi na ya manjano ni gari inayopendeza mno. Gari hili hutumika hasa na watu wa kibinafsi.

Magari aina tofauti tofauti zinasafirishwa kutumia gari kubwa lenye nguvu mno kutoka eneo moja hadi nyingine..

Magari zimeundwa katika njia ya ustarehe mno. Hii inawawezesha watu kusafiri bila wasiwasi hadi wanakoenda.

Magari ya mnada imejaza pakubwa sana nchini, kwa mfano imesaidia ununuzi wa magari, imeinua uchumi wa nchi na pia imesaidia watu kupata magari aina mbalimbali ya kuweza kusafiri.

Masoko ya magari yamekuwa na mchango mkubwa kwa uchumi wa Kenya hasa katika maeneo kama Mombasa. Wamekuwa muhimu katika kutoa ajira na kuchochea shughuli za kiuchumi hasa katika soko la magari yaliyotumika.

Gari aina ya subaru forester limeegezwa nje ya jumba likiwa na milango yake imefungwa. Lina rangi aina ya damu ya mzee na hili gari laweza kwenda masafa marefu ikiwa inaendeshwa kwa utaratibu.

Sababu kuu za umuhimu wa masoko ya magari ni kuwa upatikanaji wa magari, urahisi wa ununuzi, uchumi mpana na kadhalika. Husaidia pia katika uchumi na pia katika nchi zingine tofauti.

Baada ya kuvuna mashambani, bidhaa tofauti tofauti kama vile mboga aina ya kabeji huletwa sokoni ili kuuza.

Wauzaji wameketi, huku wakiwa wamepanga bidhaa zao sokoni, kwa njia ya utaratibu mno. Vifaa hivi ni vya kupendeza sana.

Vyakula tofauti tofauti vinavyotusaidia kiafya pia huuzwa kwenye sokoni. Vifaa hizi ni kama nyanya, limau na kadhalika.

Aina tofauti tofauti za matunda zimepangwa sokoni. Matunda hizi husaidia katika kukuza afya ya binadamu.

Viatu aina tofauti tofauti vikiwa vya watoto vya waume na pia wanawake pia huuzwa kwenye sokoni.

Ndizi aina tofauti tofauti, huuzwa kwenye soko, kama vile goja mzuzu, mkono wa tembo, na matoke, pia huuzwa.

Mboga na aina tofauti tofauti ya mimea pia huuzwa kigulioni. Pia matunda aina tofautitofauti huuzwa.

Vitunguu vinavyopendeza vimepangwa kwenye utaratibu ili viweze kuuzwa sokoni na kukuza uchumi wa nchi.

Watu wametawanyika, huku wakiwa katika harakati za kufanya shughuli za siku, wakinunua na kuuza bidhaa sokoni.

Kivulioni unapata bidhaa tofauti tofauti, vikiwa na bei tofauti. Bidhaa hizi husaidia katika shughuli za kila siku.

Bidhaa tofauti tofauti zinazotumika katika kutengeneza mchuzi kwa mfano ile ya masala pia huzwa kwenye sokoni.

Bidhaa tofauti tofauti huuzwa sokoni. Bidhaa hivi zingine husaidia kuonyesha talanta za watu na kukuza watu kiuchumi.

Aina ya vipuli, mikufu, begi na aina tofauti tofauti ya mapambo pia huuzwa sokoni ili kukuza talanta za watu.

Picha aina mbalimbali, zimeegezwa ukutani. Picha hizi, huonyesha aina tofauti ya talanta za watu, na tamaduni zao.

Nyama zimewekwa mahali pa kuuziwa. Kuna nyama ya ng'ombe ambayo ni rangi nyekundu, kuna nyama ya mbuzi, kuna nyama ambazo zimeegezwa juu na kuna muuzaji kwenye duka hili anauza nyama tofauti kwa bei tofauti.

Vikapu vilivyoshonwa, kwa kutumia mikono, vimeegezwa kwenye soko. Pia picha, inaonyesha talanta ya watu. Wanunuzi na wauzaji, wako katika pilikapilika za siku.

Sokoni ama kigulioni, tuna aina mbalimbali ya ndizi kama vile, gonja, mzuzu, mkono wa tembo. Pia tuna ndizi matoke ambayo imegawanyika kwa shakara, nyoyo, na kwa hiruma.

Vykula mbalimbali ikiwepo ndizi mananasi, machungwa, viazi na kadhalika vimeegezwa kwenye sehemu ya kuuzwa na wateja wanaweza kununua kwenye bei tofautitofauti kulingana na muuzaji.

Soko ya chakula ina vitu vingi ikiwemo ndizi, nyanya, maembe, vitunguu, mchele na kadhalika. Kuna wauzaji na wanunuzi wanaonunua vitu kwa bei tofauti.

Nyanya ,vitunguu, hoho, viazi na kadhalika, vimepangwa kwa utaratibu sokoni. Muuzaji naye, yuko katika harakati ya kuwaandalia wanunuzi wake.

Huduma za mali zisizohamishika huhakikisha watu hawajakosa maji kwa kuweka tenki nyingi za maji kwenye jumba.

Jumba kubwa, lenye vyumba vidogovidogo vingi, ili iweze kutumika na watu wengi kwa pamoja.

Jumba kubwa limejengwa, huku ikiwa na vijumba vidogo vidogo vingi ndani yake inayowawezesha watu wengi kuishi.

Jengo kubwa limetengenezwa kwenye ubunifu mno, ikiwa na vijumba vidogo vidogo, inayowawezesha watu wengi kuishi.

Huduma za nyumba zisizohamishika huwasaidaia wengi kwani wanaweza kupata uwanaja unaotosha iliyopita nyaya za umeme.

Jengo limetengenezwa kwa utaratibu mno na kuwachwa nafasi ya kupumzika. Hii ni mojawapo ya mali zisizohamishika.

Huduma za mali zisizohamishika umechukua mpigo mkubwa kwani umeweza kusaidia watu wengi kutoka sehemu mbalimbali.

Huduma za mali zisizohamishika huwasaidia watu wengi kwani wanaweza kununua majumba kdhaa wa kadhaa na kuvimiliki baadae.

Huduma ya mali zisizohamishika pia hupeana huduma mbalimbali kama vile dimbwi la kuogelea na kadhalika.

Jengo lililo pakwa rangi nyeupe na kutengenezwa kwa upunifu mno, linapendeza na limetengenezwa pia kutumia vifaa vinavyo dumu.

Jengo kubwa lililo na vijumba vidogo vidogo vingi inawawezesha watu kuishi wakiwa wengi na kufanya kazi zao sehemu za chini.

Mabao zilizochapishwa majina tofauti tofauti, nambari la simu na pia viegesho vya bei pia hutumika katika mali zisizohamishika.

Jengo lenye rangi nyeupe limetengenezwa na bidhaa zinazo dumu muno kule nje kuna nafasi la kuegeza gari.

Huduma za mali isiyohamishika imesaidia wananchi wengi kwa kuwa serikali inajenga manyumba aina mbalimbali kisha wanauzia wananchi. Baada ya malipo, wanamiliki nyumba hizo.

Jumba kikuu limetengenezwa vikiwa na vijinyumba vidogo vidogo vinavyowawezesha watu wengi kuishia bila wasiwasi.

Mlango mweusi wenye maua ina kibandiko ndogo iliyoandikwa To Let na nambari ya simu 0738 129 000 kuonyesha ikiwa unataka kupata hiyo nyumba ambayo inapeanwa unapiga kwenye hiyo nambari.

Maduka kuu huuza bidhaa tofauti na kwa bei nafuu ili iweze kuafikia kila mmoja kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Maduka kuu pia huuza bidhaa zilizotengenezwa na plastiki, ili kusaidia kwa kurembesha nyumba, na kupanga nyumba za watu.

Begi tofauti tofauti, shanga, mikufu na kadhalika zilizotengenezwa kwa mkono huonyesha talanta za watu na huuzwa kigulioni.

Bidhaa vya usafi ,zimepangwa kwenye utaratibu mno, ili muuzaji anapotaka kununua ,aweze kupata chaguo lake.

Bidhaa aina mbalimbali vimepangwa kwenye utaratibu unaofaa ili kuwawezesha wanunuzi kupata wanachotaka kwa urahisi.

Wanunuzi wanaweza kupata chaguo lao kwa urahisi kwa kuwa bidhaa vimepangwa kwenye utaratibu na kwa njia inayopendeza.

Kando na vyakula na vitu vya kutumia nyumbani, duka kuu huuza bidhaa kama vile nguo na kwa bei nafuu sana.

Vinywaji vimepangwa kwa jinsi ya kupendeza, na kwa utaratibu mno. Vinywaji hivi, vimewekwa pia vitambulisho vya bei tofauti tofauti.

Maduka kuu huwekwa sehemu ambazo watu wanaweza kufika kwa urahisi ili waweze kununua bidhaa zao.

Vifaa vinavyotumia umeme, vimewekwa kwa utaratibu ili kuhakikisha kuwa hazijachanganywa na pia kuharibika.

Vifaa kama vile vinywaji, vyakula na kadhalika, huegezwa kwenye friji katika duka kuu ili viweze kudumu.

Duka kuu hutengenezwa kwenye nafasi kubwa ili iweze kubeba bidhaa nyingi na pia kuwasaidia wanunuzi wengi.

Duka kuu, huuza bidhaa tofauti tofauti, Vikiwa vimewekwa bei tofauti tofauti inayosaidia mnunuzi.

Bidhaa zinazotumika nyumbani kwa kutengeneza vinywaji kama vile chai pia huuzwa kwenye duka kuu. Bidhaa hivi ni kama majani, kahawa na kadhalika.

Bidhaa kama vile vinywaji na kadhalika, vimepangwa kwenye ubunifu mno na njia ya kupendezwa huku vimeegeshwa bei ili mnunuzi aweze kujua.

Nyama aina mbalimbali zimepangwa kwenye friji kwa utaratibu mno ili kuwawezesha wananunuzi kuchagua chaguo lao.

Mafuta aina mbalimbali, kutoka kampuni tofauti, zinazotumika kunyoosha ngozi pia huuzwa kwenye duka kuu.

Matunda yanayopendeza na yanayovutia mno, yamepangwa kwenye utaratifu ili wanunuzi waweze kufanya chaguo lao.

Bidhaa kama vile omo, unga na kadhalika vimepangwa kwenye utaratibu mno ili mnunuzi asiwe na shaka.

Kando na nguo na vitu vingine vya kutumia nyumbani, duka kuu pia huuza viungo vya kupika kama vile karoti, vitunguu, tangawizi, limau, na kadhalika.

Maduka kuu, hupanga bidhaa zao kwenye utaratibu mno, ili iweze kuwafikia kila mnunuzi ,kwa saa anayotaka.

Bidhaa vimepangwa kwa utaratibu mno huku waelekezaji wakikaa rada ili kuwasaidia wanunuzi katika njia moja au kingine.

Umuhimu wa hivi duka kuu katika nchi yetu imesaidia kuongeza ajira, kukuza uchumi, kutoa bidhaa mbalimbali, kuboresha ununuzi na pia kuleta uboreshaji katika sekta ya uuzaji.